Kwenye uwanja huu, kuna vitu za watoto za kuchezea. Mbele kuna jumba kubwa, kwa mbali inaonekana imepigwa rangi nyeupe. Mbele kuna miti mikubwa mirefu ya matawi ya kijani.

Kitabu hiki kimechorwa picha inayoonyesha baba, mama na watoto wameketi kwa meza wanakula. Mbele kuna mikono zilizochorwa na viatu na mtoto mwengine anatandika kitanda.

Nje ya ukuta mkubwa huu wa shule kimepakwa rangi nyeupe na nyekundu na kadhalika kando kuna mti mkubwa mrefu wenye matawi ya kijani na geti kubwa iliyoandikwa maandishi...

Kitabu hiki picha ya kwanza imechorwa lori imebeba mchanga Iko kwa barabara inayofuata ni gari la moshi linalotembea, lingineni mbaba anaendesha baiskeli na kando kuna mgomba unaopigwa na baridi.

Vijana hawa watatu wanatembea wamevalia vinyasa, wanatazama jumba hili lenye linajengwa. Na kuna mtu hapo kando amesimama kwenye ngazi, anachora maandishi kwa ukuta huu. Mbele kuna mti mkubwa mrefu wenye matawi ya kijani.

Ndani ya chumba hiki chini kuna sakafu nyekundu kwa kona kumewekwa kabati na chupa iko ndani, kuna vitabu aina tofauti tofauti na kwa ukuta kumewekelewa picha.

Mwanaume na mama wameketi kwenye viti vya Magurudumu , wasichana wamevalia rinda nyekundu, wanaume hawa wengine wanne wamevalia shati nyekundu na suruali nyeusi. Kwa vichwa vyao kuna kofia nyeusi. Wamesimama kando ,kuna watu wanawatazama wapiga picha.

Nje ya shule hii, kuna mwanamme anayetembea ameshikilia simu kwenye masikio na amevaa barakoa. Mbele kuna barabara, kuna miti mirefu yenye matawi ya rangi ya kijani, kuna kibao kimeandikwa maandishi, kando kuna maghorofa ya nyumba.

Kwenye uwanja huu kuna viti za watoto za kuchezea, miti mirefu yenye matawi ya kijani, njia ya kupitia na maua mengi.

Nje ya shule hii kuna mama mmoja amesimama amevaa kanzu nyeusi na anaongea kwenye simu. Wamama hao wengine wawili wanatembea wakimtazama mama huyo pia kuna miti mirefu yenye matawi ya kijani.

Chumba hiki mlango umefungwa, kuna viti vimewekelewa mawaya, juu ya meza hizo kuna tarakilishi zimewekwa hapo na makaratasi meupe.

Wanaume hawa wawili, wamevaa nguo nyeusi na shati la kijani, wanakimbia. Nyuma kuna ukuta mweupe na nyasi chini.

Juu ya meza hii kuna tarakilishi na keyboard yake ziko hapo. Kando kuna vitabu aina tofautitofauti na makaratasi.

Nyumba hii refu ya ghorofa imepigwa rangi nyeupe kando kando. Madirisha yote yamefungwa mbele kuna maua ya rangi ya kijano.

Mtu huyu ako ndani ya maji amevaa kofia nyeupe kwa mkono wake amevaa kidude cha Kenya. Kando ameshikilia chuma kwenye mkono wake.